Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa uitwayo hydroponiki ambapo mimea inapandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyo na mashimo. Mimea hio inakua bila kutumia udongo, bali kupata virutubisho kutoka kwenye maji yanayopita ndani ya mabomba hayo. Huu ni mfumo wa teknolojia wa kisasa inayotumika katika kilimo cha mjini au maeneo enye ardhi haba.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa unaojulikana kama kilimo cha maji tu. Mimea midogo ya kijani inapandwa kwenye mabomba meupe yenye mashimo maalum. Bila kutumia udongo, mizizi ya mmea hio hupokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji yanayopita ndani ya bomba hayo.

Hii ni mimea ya majani mabichi ikikuwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa wa haidroponiki. Mimea hiyo imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyo na mashimo ambapo mzizi hupokea virutubisho kupitia maji badala ya udongo.

Hii ni kilimo cha kisasa kwa kutumia mfumo wa haidrponiki ambapo mimea yanapandwa kwenye mabomba ya plastiki yenye maji badala ya udongo. Mimea yamepangwa kwa safu katika ngazi tofauti. Mfumo huu hutumiwa sana kwa kilimo cha kisasa mjini.

Ni mwanaume akiwa ndani ya nyumba ya kulima yenye kifuniko maalum, akikagua mimea ya phrase inayoota kwenye matuta yaliyoinuliwa. Amevaa shati la miraba na anaonekana kushika au kuangalia tunda moja lililokomaa. Mazingira ni safi na yanaonyesha mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji wa na udhabiti wa hali ya hewa ambao husaidia mimea kukua vizuri bila kutegemea hali ya kawaida ya mazingira ya nje.

Huu ni mfumo wa kilimo kisichotumia udongo ,kuna kisanduku cha kiplastiki cha samawati ambacho kimetobolewa juu na kuwekwa vikapu vidogo vya kupandia mimea, ndani ya vikapu hivyo kuna mmea midogo ya kijani kibichi inayokuwa ikiungwa mkono na mawe maalumu badala ya udongo wa kawaida, kando ya kisanduku kuna kipakazi cha hewa kilichounganishwa kwa waya ambacho huongeza hewa kwenye maji yaliyomo ndani.

Huu ni mfumo wa kilimo cha wima kwa kutumia teknolojia ya hydroponiki. Mimea imepandwa kwenye mashimo ya bomba la plastiki lililosimama wima na mizizi yake inaunganishwa na mfumo wa maji yaliyo na virutubisho maalum. Mfumo huu hutumika sana kwa kilimo cha mjini au maeneo ya nafasi ndogo na huwezesha upandaji wa mimea bila kutumia udongo.

Huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea inapandwa bila kitumia udongo. Mimea imepandwa juu ya kifaa cha plastiki chenye mashimo na kuna bomba la maji au hewa likiwa limeunganishwa. Mfumo huu hutumia maji yaliyoongezwa virutubisho ili kurahisisha ukuaji wa mimea. Ni njia ya kisasa ya kilimo inayotumiwa hasa maeneo yenye ardhi haba au mjini.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa cha hydroponiki uliyo ndani ya nyumba. Mimea ya letuse ya kijani na nyekundu limepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyounganishwa na kusimama wima. Chini kuna container la njano ambalo huenda lina maji yenye virutubisho kwa ajili ya mimea hiyo. Mfumo huu unaonyesha njia bora ya kulima bila kutumia udongo hasa kwa maeneo yenye nafasi ndogo.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa wakiwa katika banda la kisasa la mifugo. Ng'ombe hao wamesimama kwa mstari mmoja wakiwa kwenye sehemu ya kulishia. Wanaonekana kuwa katika mazingira safi yaliyopangiliwa vizuri. Banda hilo lina paa la chuma na nguzo zinazounga mkono muundo wake. Hili ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa ambapo usafi na mpangilio mzuri ni muhimu kwa afya ya wanyama au na uzalishaji wa maziwa.

Hiki ni kifaa cha kufungia vifaranga wa kuku. Kuna idadi kubwa ya vifaranga. Vifaranga weusi na wa njano waliokusanyika kwenye eneo lililojaa takataka laini kama nyasi au mbao Ilizokatwa vipande vidogo hili kuwasaidia kupata joto na kuwa na mazingira safi. Kati ya vifaranga kuna vinywaji vya plastiki nyeupe vinavyotumika kuwapa maji. Pia kuna vilisho vya miviringo vyekundu vilivyowekwa hili vifaranga wapate chakula kwa urahisi.

Hili ni shamba kubwa lenye mistari ya mimea ya kibichi iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Udongo unaonekana kuwa rangi ya kahawia na umepaliliwa vizuri. Mazingira ya shamba ni safi na pana, huku mandhari ya mbali ikionyesha miti na anga lenyu mawingu kidogo. Hii ni mfano wa kilimo cha kisasa chenye mpangilio bora wa upandaji wa mazao.

Hili ni banda kubwa la kufugia kuku la kisasa. Ndani ya banda hilo kuna idadi kubwa sana ya kuku weupe waliolala na kutembea sakafuni. Banda limejengwa kwa mbao na lina taa nyingi za umeme ili kutoa mwanga wa kutosha. Kuna pia mfumo wa kulishia kuku chakula na maji unaopitia katikati ya banda. Hii ni mfumo wa kilimo cha kisasa cha kiwango kikubwa,

Hili ni shamba kubwa la kilimo lililopandwa mboga za majani hasa kabichi. Mazao yamepangwa kwa mistari nadhifu yanayoonekana yamekomaa vizuri. Kwa mbali kuna majengo ya shambani na miti huku mandhari ya milima ikionekana nyuma.

Hili ni shamba kubwa la mananasi. Mimea ya mananasi yamepangwa kwa mistari na matunda yake yanaonekana kuwa katika hatua ya kukomaa. Mandhari ya eneo hilo ni ya juu kali na ardhi kau kiasi ikionyesha kuwa linaweza kuwa eneo la joto au lenye hali ya hewa kitropiki. Shamba hili linaonekana kuwa la kibiashara, likiwa na uzalishaji mkubwa la mananasi labda kwa ajili ya soko la ndani au la kuuza nje.

Hapa ni mandhari ya kilimo ambapo kuna mabanda ya kisasa ya kilimo yalipangwa kwa mstari mrefu mbele ya mabanda hayo, kuna mashamba yenye mimea na miti ya kijani, huku nyuma kukiwa na mistari ya miti na mnara wa mawasiliano. Anga linaonekana kuwa la mawingu na mazingira yanatoa taswira la eneo la kilimo cha kisasa.

Ni rundo kubwa la vitungu vyeupe au vitungu maji. Vitungu hizo vimekusanika pamoja vinaonekana kuwa na rangi ya kawiya nyekundu au zambarao iliyokoza. Juu pande wakulia kuna sehemu ndogo inayonekana kama mguu wa mtu au kitu kinachofanana na mguu ikioenyesha uepo wa mtu karibu na rundu la vitungu.

Hili ni shamba la mimea ndani ya chumba cha kilimo cha kisasa kinachoitwa; Nyumba ya plastiki. Mimea inaonekana kuwa imestawi vizuri na mazingira ya ndani husaidia kudhibiti joto, unyevu na mwanga ili mimea ikue kwa ufanizi zaidi. Hii ni mbinu ya kisasa ya kilimo inayosaidia kuongeza uzalishaji wa mazao hasa wakati wa hali mbaya ya hewa.

Hili ni shamba kubwa lililopandwa mahindi. Mimea ya mahindi inaonekana kuwa bado changa lakini imestawi vizuri, ikiwa ya kijani kibichi. Mandhari ya mbali inaonyesha milima na miti ikionyesha kuwa eneo hilo ni la mashambani lenye rutuba. Hali ya anga ni ya mawingu kiasi ikiashiria kuwa huenda mvua imenyesha hivi karibuni au inakaribia kunyesha.

Haya ni mbegu au mazao yaliyosambazwa juu ya meza maalumu ya kukaushia chini ya jua. Hii ni hatua ya kukausha mazao ambayo huenda ni kahawa, mahindi au mazao mengine ya kilimo yanayohitaji kukaushwa kabla ya kuhifadhiwa au kusindikwa. Mazingira ni ya shambani na meza hizi za kukaushia zimetengenezwa kwa wavu ili kuruhusu hewa kupitia kwa urahisi na kusaidia kukausha kwa haraka na kwa usafi.

Kuna mtu mmoja akiwa ndani ya chumba cha kilimo cha kisasa. Anaonekana kusimama karibu na mimea iliopandwa kwa mistari na inayokuwa vizuri kwenye udongo mwekundu. Mimea hiyo huenda ni ya boga kama nyanya, matango au pilipili.

Haya ni mmea wa nyanya wenye ni matunda madogo majibu yakiwa katika hatua tofauti za ukuaji. Baadhi ya nyanya bado ni za kijani huku zingine zikiwa zimeanza kubadilika rangi na kuwa rangi za machungwa hadi nyekundu. Mimea hiyo inaonekana kupandwa kwenye udongo na ina majani ya kijani kibichi. Hii ni ishara ya bustani inayotunzwa vizuri na nyanya zikiwa karibu kuvunwa.

Ni shamba lilolimwa kwa mistari ambapo mimea midogo imeshapandwa na kuanza kuchipua. Kati ya mistari hiyo kuna bomba refu linalopita. Hii ni mfumo ya umwagiliaji hasa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa kavu na mawe kidogo hivyo umwagiliaji wa matone unasaidia kulinda nyevu

Hili ni shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna mishipi ya plastiki iliyolazwa kwenye udongo ikiwa na matunda madogo yanayotoa maji kwa mmea mchanga inayochipua kwenye mstari. Hii ni njia ya kisasa ya kilimo inayotumika kuokoa maji na kushikisha kila mmea na unapata maji ya kutosha moja kwa moja kwenye mzizi wake.

Hili ni shamba lenye mazao mbalimbali yanayostawi vizuri likiwa limemwagiliwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kwa njia ya vipulikaji. Maji yananyunyiziwa juu ya mimea kwa usawa kutoka kwa vipulikaji vilivyowekwa katika mstari ya mazao. Mstari ya mmea inaonekana imepangiliwa vizuri na kuna tofauti za rangi zinazodokeza aina tofauti za mazao.

Hili ni shamba lenye mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia bomba na kinyunyizaji. Kuna mimea uliopandwa kwa mistari na maji yananyunyishwa juu ya mmea hiyo ilikuimarisha ukuwaji wake.

Hili ni shamba lililo na mfereji ya umwagiliaji maji yanapita kwenye mfereji uliochimbwa katikati ya mistari ya mimea ikionyesha kuwa mfumo wa umwagiliaji wa mfereji unatumika kumwagilia mazao. Mimea midogo na ya kijani inaonekana ikikuwa kandokando ya mfereji. Ardhi inaonekana kuwa imepaliliwa vizuri na iko tayari kwa kilimo bora.

Haya ni matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji ili kusaidia kilimo wakati wa kiangazi au pale mvua haijatosha. Kuna mimea iliyopandwa kwa mistari inayonyunyiziwa maji kwa usawa. Udongo unaonekana kuwa na rutuba na mimea ina afya nzuri.

Hili ni shamba la kisasa lenye mimea michanga iliyopandwa kwa mstari iliyo nadhifu. Kila mstari una mfumo wa umwagiliaji wa matone ambao ni mabomba meusi yaliolazwa ardhini kando kando ya mmea.

Hili ni shamba lililolimwa kwa mistari labda kwa ajili ya kilimo cha kisasa au kilimo cha kudumu. Katikati ya picha kuna ubao mrefu au kipande cha miti kilichonyooka kimejikita kwenye udongo kikisaidia kutengeneza mistari iliyonyooka na upandaji. Katikati ya mistari hio iliyolimwa mimea michanga inaonekana ikichipuka. Inaelekea kuwa mahindi au mazao mengine ya nafaka ikionyesha kuwa shamba limepandwa hivi karibuni.

Huu ni mfumo wa umwangiliaji wa matone shambani, kuna bomba kubwa kuu, lililozikwa ardhini, ambalo linaunganisha mabomba madogo madogo ya plastiki yanayosambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Hili ni shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari. Kati ya mistari ya mimea kuna mabomba ya umwagiliaji maarufu kama, yanayotumika kumwagilia maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mbinu hii ya umwagiliaji ni bora kwa kuokoa maji na kusaidia mimea kukua vizuri hasa katika maeneo yenye ukame au maji kidogo.

Hili ni shamba la kisasa ambalo lina mfumo wa umwagiliaji wa matone, kuna mistari ya mimea iliopandwa kwa mpangilio mzuri katika matuta. Mistari hiyo inaambatana na mishipa ya plastiki ya umwagiliaji ambayo husambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa matone madogo madogo. Shamba limezungushwa miundo ya miti au mbao na nyaya juu huenda kwa ajili ya kuweka neti za kivuli au kulinda mimea dhidi ya wadudu na jua kali.

Hili ni shamba lenye mifereji ya umwagiliaji wa matone. Kuna bomba lililolazwa kwenye mtaro wa shamba, likiwa na mashimo au tepe zinazotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu wa umwagiliaji unatumika Sana katika kilimo cha kisasa Kwa sababu hutumia maji Kwa ufanisi mkubwa, bila kupoteza kiasi kikubwa kwa uvukizaji au mtiririko wa juu.

Hili ni shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Ukiwa umefungwa kwenye kila mstari wa mmea. Mabomba meusi na ya buluu yanaonekana yakisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Njia hii husaidia kutumia maji kwa ufanisi mkubwa na ni bora wa kilimo cha kisasa. Pembeni kuna njia ya udongo kwa ajili ya kupitia.

Hii ni teknolojia ya kisasa ya kilimo, ambao ni mfumo wa umwagiliaji matone kwenye shamba au bustani ndogo. Tunaweza kuona bomba lililo karibu na mmea likitoa maji kwa njia ya matone, moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea.

Hili ni shamba lililoandaliwa kwa kilimo likiwa na matuta ya kupanda mimea. Kwenye kila tuta, kuna mfumo wa umwagikiaji wa matone uliowekwa kwa kutumia mabomba madogo ya plastiki, yaliyopangwa kwa umbo na mstatili ili kurahisisha utoaji wa maji moja kwa moja kutoka mizizi ya mimea. Upande wa kushoto na kulia wa shamba kuna miti ya kijani inayoashiria kuwa ni eneo la mazingira ya asili.

Mimea ya mboga imepandwa kwenye udongo mwekundu na kumwangiliwa kwa mfumo wa umwangiliaji wa matone. Mifereji ya plastiki inapita katikati ya mistari ya mimea ikisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu ni bora kwa matumizi ya maji kidogo na ukuaji mzuri wa mimea.

Hili ni shamba la mahindi lenye mimea iliyo komaa vizuri. Pembeni kuna bomba kubwa la kumwagilia ambalo linaonekana kutoa maji kwenye mistari ya mimea. Hii ni aina ya umwagiliaji inayojulikana kama umwagiliaji wa matone au kwa mabomba, unatumika sana kuongeza uzalishaji hasa wakati wa kiangazi. Shamba linaonekana limetunzwa vizuri na lina rutuba ya kutosha.